Makopo ya mviringo ya saizi ya kati, yakiwa na picha za mboga za majani zilizo shambani, kuonyesha kuwa ni mbegu zinazoweza kutumika katika mashamba mbalimbali.